Chupa ndogo ya plastiki yenye mfuniko wa kijani na kiambatanishi chenye maandishi na mchoro wa ng'ombe na kupe, ambayo inadawa ya wanyama ya kuulia kupe.

Kifungashio cha dawa cha rangi ya dhahabu kilicho na maandishi pamoja na picha mbwa, kilicho hifadhi dawa ya kutibu wadudu kwa wanyama kama vile mbung'o, kiroboto pamoja na chawa.

Watembea kwa miguu na dereva bodaboda wakiwa nje ya jengo kubwa la ghorofa tatu la kampuni ya "Twiga Chemicals", linalozalisha pembejeo na dawa za wanyama.

Chupa kubwa nyeusi yenye mfuniko mweupe, yenye kiambatanishi cha rangi ya machungwa kenye mchoro wa ng'ombe na maandishi, kilichotumika kuhifadhi dawa ya wanyama inayotumika kuuwa kupe na wadudu wengine.

Wataalamu wa pembejeo na dawa za wanyama wakiwa , katika banda la maonyesho ya dawa napembejeo za wanyama huku mezani kukiwa na chupa kubwa za plastiki zenye viambatanishi vya picha pamoja na maandishi.

Kichupa kidogo cha ujazo wa mililita hamsini cha dawa ya wanyama kinachotumika kutibu mzunguko wa joto, kusitisha ujauzito, kuchochea kujifungua na kutibu magonjwa ya mfuko wa uzazi kwa wanyama. kikiwa pembeni ya kifungashio chake cha boksi cha rangi nyekundu na nyeupe.

Pembejeo pamoja na dawa za wanyama ikiwa vimepangwa katika rafu za mbao ndani ya duka la pembejeo na dawa za wanyama, lenye kamera ya kisasa.

Wafanyakazi wa kiwanda cha pembejeo na dawa za wanyama waliovaa kofia ngumu za njano na sare za kijivu, wakiwa wanaendesha mashine inayofunga mifuko ya mbolea.

Wafanyakazi wa kampuni ya "Yara Bodega" inayozalisha pembejeo na dawa za wanyama wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa la kampuni hiyo, wakiwa wameshika mifuko ya mbolea ya mimea yenye rangi nyeupe na bluu.

Mtaalamu wa pembejeo aliyevalia surupwenye la kijivu akiwa katika banda la kilimo akichanganya samadi ya mabaki ya mimea na udongo kwa ajili ya utengenezaji wa mbolea.

Wataalamu wa pembejeo na dawa za wanyama, wakiwa wameketi ndani ya duka la pembejeo ka dawa dawa lenye rafu zilizohifadhi makopo pamoja na vifungashio vya pembejeo na dawa hizo.

Chupa za ujazo mbalimbali wa dawa za mifugo pamoja na pembejeo ikiwa imewekwa juu ya meza ya kahawia, nyuma yake kukiwa na viti vyeusi vya ngozi na chuma.

Kichupa kidogo cha dawa ya wanyama kenye ujazo wa mili lita hamsini, ambacho hukutumika kuua wadudu wa juu ya ngozi ya wanyama kama vile kupe na chawa kikiwa pembeni ya kifungashio cha boksi chenye rangi ya samawati na nyeupe pamoja na maandishi ya maelekezo.

Wataalamu wa pembejeo na dawa za wanyama, waliovalia maski za kujikinga za pua na mdomo. Wakiwa katika maonyesho wakiizunguka meza yenye chupa za plastiki zenye pembejeo na dawa za wanyama.

Kichupa kidogo cha plastiki cha dawa ya wanyama inayotumika kuua wadudu na vimelea wa nje ya ngozi kama vile kupe na chawa, kikiwa pembeni ya kifungashio chake cha boksi.

Mtaalamu wa pembejeo na dawa za wanyama akiwa anamuelekeza mfugaji na mkulima, matumizi sahihi ya pembejeo na dawa za wanyama huku pembeni yao kukiwa na mifuko mikubwa myeupe, ya mbolea.

Kifungashio cha dawa za wanyama chenye rangi ya zambarau, nyeupe pamoja na utepe wa rangi nyeusi na nyekundu, kikiwa kimehifadhi tembe thelathini za dawa za kutibu mifupa na viungio vya wanyama kama vile mbwa na paka.

Dawa za wanyama zilizowekwa katika vifungashio mbalimbali kama vile vifungashio vya plastiki makaratasi maboksi pamoja na chupa za glasi na plastiki, zikiwa zimewekwa katika rafu ndani ya duka la dawa za wanyama.

Wafanyabiashara wa zao la viazi mviringo wakiwa shambani wakikagua viazi hivyo vikiwa katika magunia, tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza.

Mkulima wa zao la biashara la vitunguu maji vyekundu akiwa anavuna vitunguu, kutoka katika matuta ya vitunguu ndani ya shamba kubwa la zao hilo lililopakana na makazi ya watu.

Zao la biashara la nyanya zilizokomaa na nyekundu, zikiwa zimevunwa na kuwekwa katika matenga meusi. Tayari kwa ajili ya upelekwaji sokoni; tayari kuziuza.

Wakulima wa zao la biashara la ndizi, wakiwa wamepanga mikungu ya ndizi iliyokomaa, iliyotoka kuvunwa shambani tayari kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni kuziuza.

Zao la biashara la nyanya zilizoiva nyekundu na mbichi za kijani zikiwa zimepandwa katika masul feti yaliyojazwa udongo na kuwekwa katika eneo la wazi kwa ajili ya ukuaji bora.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi, wakiwa wanavuna mahindi hayo kutoka shambani kwa kuyaweka mahindi katika vitenga, na kisha kuyakusanya mabua na mabaki shambani kwa ajili ya matumizi mengine.

Mkulima wa zao la biashara la nyanya akiwa ameketi katika stuli ndogo, akiwa amezungukwa na bidhaa hiyo zilizopangwa katika matenga pamoja na ndoo.

Mfanyabiashara wa zao la mananasi, akiwa anayapanga mananasi yaliyokomaa katika soko. Kwa ajili ya kuuzia wateja wanaofika sokoni hapo.

Miche ya zao la biashara la nyanya likiwa limepandwa kwa mstari katika shamba, linalomwagiliwa kwa mfumo wa mabomba meusi kwa ajili ya uzalishaji bora wa zao hilo.

Wakulima wadogo wa zao la biashara la kahawa, wakiwa wanakagua kahawa nyekundu na njano, zilizotandazwa chini tayari kwa ajili ya kuzifanyia biashara.

Mtaalamu wa kilimo akiwa anamuelekeza mkulima wa zao la biashara la nyanya jinsi ya utunzaji na ukuzaji sahihi kwa miche ya minyanya.

Zao la biashara la nyanya likiwa limepandwa katika bustani ya mboga mboga na kupitishwa katika fito za miti ili kukua kwa ubora na uzalishaji wa nyanya hizo ndogo.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi wakiwa shambani wakivuna zao hilo, kutoka kwenye mabuwa na kuyaweka katika magunia tayari kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa zao la biashara la viazi mviringo wakiwa wanatifua viazi hivyo kutoka ardhini kwajili ya kwenda kuviuza katika shamba lililozungukwa na mimea la migomba.

Zao la biashara la vitunguu maji vikiwa vimevunywa na kuondolewa katika miche yake , likiwa limekusanywa kwa pamoja tayari kwaajili ya kuhifadhi na kupeleka sokoni kwaajili ya mauzo.

Wafanyabiashara wa zao la kahawa, wakiwa wamemwaga zao hilo katika turubai kwa ajili ya kwenda kupima na kumuuzia mwekezaji.

Wakulima wa zao la biashara la viazi wakiwa shambani wakivuna viazi hivyo kutoka ardhini, na kuviweka katika ndoo na matenga tayari kwa kusafirisha kwenda kuviuza.

Wafanyabiashara wa zao la biashara la viazi mviringo wakiwa wanakusanya viazi vilivyoko katika rundo, na kuviweka katika mifuko ya salfeti tayari kwenda kuviuza.

Wakulima wa zao la biashara la kahawa wakiwa wanazikusanya kahawa katika eneo moja kwa kuzibeba katika ndoo kubwa nyeusi.

Mkulima wa zao la biashara la matikiti maji akiwa amebeba tikiti maji lenye mistari ya kijani mkoleo na mpauko, ndani ya shamba kubwa la matikiti maji.

Wakulima wa zao la biashara la viazi mviringo wakiwa wanatifua viazi kutoka kwenye matuta ya shamba na kisha kuviweka katika ndoo tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza.

Wakulima wa zao la biashara la karoti, wakiwa wamevuna karoti na kuzihifadhi katika magunia marefu ya salfeti tayari kuzisafirisha kwenda sokoni.

Shamba kubwa la zao la biashara la nyanya, likiwa na minyanya iliyoambatanishwa katika magogo na fito zilizofitishwa ardhini kwa ajili ya ukuaji, zikiwa zimemea nyanya kubwa kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la zao la biashara la mananasi, likiwa na mananasi makubwa yaliyokomaa ya njano, pamoja na mchanganyiko wa miti mingine ya vivuli.

Wakulima wa zao la biashara la karanga wakiwa wanapengua na kuchambua karanga hizo katika mabeseni ya duara, na kisha kuzihifadhi katika magunia tayari kwa ajili ya uuzaji.

Zao la biashara la viazi mviringo likiwa limejazwa katika magunia marefu " Salfeti" tayari kwa ajili ya kusafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa zao la biashara la viazi mviringo, akiwa ametifua viazi hivo kutoka katika matuta yake, kwa ajili ya kuviandaa kupeleka sokoni kuviuza.

watu waliovaa klabu wakiwa wanachagua zao la biashara na nyanya na kuweka katika ufungashio na vibebeo mbalimbali, kama vile mifuko tayari kwa ajili ya kwenda kuuza.

Miti ya zao la biashara la mapapai ikiwa imepandwa kwa mistari ndani ya shamba kubwa na iliyozaa mapapai makubwa yatayouzwa, na kupelekea upatikanaji wa fedha kwa mkulima.

Wakulima wa zao la biashara la ndizi, wakiwa wanapakia ndizi zilizokomaa katika matenga ya mbao yaliyojuu ya gari aina ya fuso, tayari kwa ajili ya usafirishaji.

Miche ya mimea mbalimbali ikiwa imepandwa katika vijaruba vya plastiki, vilivyojazwa udongo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao wa matumizi mbalimbali.

Wakulima wadogo wa mboga za majani wakiwa wanakagua mboga zao walizootesha katika vitalu vya magunia vilivyojazwa udongo, kwa ajili ya uzalishaji wa mboga kwa ajili ya chakula.

Wakulima wadogo, wanaotumia nyenzo za mkono, wakipalilia matuta ya zao la maharage, kwa ajili ya uzalishaji wa chakula.

Mkulima mdogo wa mboga za majani akiwa amepanda miche yake katika vijaruba vidogo vya mifuko ya plastiki na mifuko ya salfeti kwa ajili ya uzalishaji wa mboga.

Miche ya mboga mbalimbali za rangi ya kijani na kahawia, ikiwa imepandwa ndani ya shamba kitulo, lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kwa plastiki nyeupe linalopitisha mwanga kwa ajili ya uzalishaji wa mbogamboga za nyumbani.

Kilimo cha miche ya mbogamboga iliyopandwa kwa mstari katika bustani, ikiwa inamwagiliwa kwa mabomba meusi ya maji kwa ajili ya ukuzaji bora wa mboga hizo kwa ajili ya uzalishaji wa chakula.

Miche ya migomba iliyoegeshwa kwa kutumia miti mirefu, ikiwa imezaa mikungu mikubwa ya ndizi zilizokomaa kwa ajili ya chakula.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumia mota yenye majembe chini yanayotumika kutifua ardhi ikiwa inasukumwa kwa ajili ya kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kilimo ya kisasa inayotumia mota kutifua udongo kwa majembe yaliyopo chini yake, yakiwa yanafanya kazi kwa kusukumwa na mkulima.

Miche ya mboga aina ya chainizi ikiwa imepandwa katika rafu zilizowekwa katika mashine ya kilimo yenye taa zinazotoa mwanga angavu kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Mashine ya kilimo ya kisasa inayosukumwa kwa mkono na kuendeshwa kwa mota, ikiwa inatumika kutifua ardhi kwa ajili ya matayarisho ya shughuli ya upandaji.

Mashine ya kilimo kubwa na pana yenye majembe yanayotumika kutifua ardhi, kwa ajili ya shughuli ya upandaji mbegu wakati wa kilimo.

Mashine ya kilimo aina ya trekta yenye magurudumu makubwa meusi, ikiwa inaburuta mashine ndogo ya rangi nyekundu, inayotumika kufyeka na kusomba nyasi kwa ajili ya uandaaji wa mashamba.

Mashine ya kilimo ya reki inayozunguka inayovutwa kwa trekta kubwa ikiwa shambani kwa ajili ya ukusanyaji wa nyasi pamoja na magugu kwa ajili ya uandaaji wa shamba tayari kwa kilimo.

Miche ya mimea iliyopandwa katika vitalu mraba vya udongo ndani ya mashine ya kilimo iliyohifadhiwa katika maabara ya kilimo kwa ajili ya uzalishaji.

Mashine ya kilimo ya kisasa, iliyofungwa juu katika paa, inayotumika kumwagilia na upigaji dawa wa vitalu vya mboga vikivyopo ndani ya Kitulo shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo ya rangi nyekundu na nyeusi yenye majembe chini ya rangi ya bluu, yatumikayo kutifua na kupanda mbegu katika mashamba.

Mashine ya kilimo ya kisasa inayotumia mota kutifua udongo ikiwa na sehemu ya mshikio kwa ajili ya usukumwaji wakati wa utifuaji wa shamba.

Mashine ya kilimo ya kisasa yenye nyembe za kukata nyasi, zinazotumika kuandaa shamba kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Miche ya mbogamboga ikiwa imepandwa katika vitalu vidogo vya plastiki na kuwekwa katika mashine ya kilimo kwa ajili ya ukuaji bora.

Mashine ya kilimo ya umwagiliaji ikiwa inamwagilia maji mboga za majani zilizopandwa katika shamba kitulo lililotengenezwa kwa vyuma pamoja na kuezekwa kwa turubai jeupe linalopitisha mwanga.

Mechi yamemea mbalimbali ikiwa imepandwa katika rafu za mashine za kilimo zilizotengenezwa kwa alumni, kisha yakuwekwa katika banda la kilimo kwa ajili ya kukuza mimea hiyo

Mashine ya roboti inayotumika kuvuna matunda ya stroberi yaliyopandwa katika majaruba ya plastiki katika bustani ya matunda.

Mashine kubwa ya kilimo aina ya trekta yenye magurudumu makubwa, ikiwa na mashine ndogo ya kukata nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba kwa kilimo.

Mashine ya kilimo za kisasa yenye taa za mwanga mkali unaotumika kukuza miche ya mimea iliyopandwa katika mijaruba mraba vya plastiki na kisha kuwekwa katika rafu ndani ya maabara ya mimea.

Mashine ya kilimo kuu kuu inayotumika katika kukata nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba tayari kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Miche ya mimea ikiwa imewekwa katika vitalu ndani ya mashine ya kilimo inayotumia mwanga wa taa za umeme, ili kukuza mimea hiyo.

Wafugaji wa samaki wakiweka wavu juu ya bwawa la samaki, kwa ajili ya ufugaji wa samaki katika eneo la wazi lenye tambarare na uoto wa asili wa nyasi za kijani na miti mikubwa.

Bwawa la samaki aina ya kambare likiwa linatumika katika uzalishaji wa samaki hao kwa ajili ya biashara na chakula.

Magari ya kubebea mzigo aina ya pikiapu moja likiwa lina a tera moja yakiwa yameegeshwa pembezoni mwa bwawa kubwa, linalotumika katika ufugaji wa samaki.

Eneo la wazi lenye uoto wa asili wa miti mikubwa na nyasi fupi, likiwa na mabwawa ya ufugaji wa samaki. Yaliyofunikwa kwa nyavu za bluu, katika eneo la juu.

Ufugaji wa samaki wa ndani kwenye deri kubwa la chuma cha bluu, lililounganishwa na mfumo wa maji na hewa kwa ajili ya ukuaji wa samaki hao.

Kijito chenye mwamba wa asili kinachotiririsha maji katikati ya msitu mkubwa wa miti na vichaka vya kijani.

Mtunzaji wa bustani ya miche akiwa ameshikilia mfano wa mche, utakaotumika katika upandaji wa miti kwaajili ya kukuza na kutunza misitu.

Vitalu vya mimea iliyopandwa katika vijaruba vidogo vilivyojazwa udongo, kisha kuwekwa katika eneo la wazi, ikiwa vinaandaliwa kwa ajili ya upandaji wa miti, kukuza misitu.

Eneo lenye uoto wa asili wa misitu wa miti mikubwa na midogo pamoja na vichaka, na sehemu ya majimaji iliyoota nyasi za kijani.

Mfanyabishara wa miche akiwa anaangalia miche ya mimea, inayotumika kwa ajili ya upandaji wa misitu.

Eneo la utalii ndani ya msitu likiwa limezungukwa na uoto wa miti mikubwa yenye mashina marefu pamoja na vichaka vidogo na nyasi fupi.

Alama ya maelekezo ya njia ikionyesha njia nyembamba, inayokatiza katika eneo la misitu lenye miti mikubwa pamoja na vichaka vidogo vya nyasi na mimea mifupi.

Miche ya mimea iliyopandwa pasipo kutumia udongo, katika mabomba meupe yenye matundu yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu, yakiwa yamewekwa chini ya taa yenye mwanga mkali kwa ajili ya ukuaji.

Mboga za majani aina ya chainisi zikiwa zimepandwa pasipo kutumia udongo , katika kijisanduku cheusi chenye mfuniko wa njano kilichounganishwa na mfumo wa maji yanayopitisha virutubisho kwaajili ya ukuaji wa mboga hizo .

Miche ya mboga za majani iliyopandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba meupe yenye viungio vya kijivu yanayo pitisha maji yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Mitambo ya kilimo kisichotumia udongo ikiwa imeandaliwa kwa kutengeneza mabomba meupe yenye matundu yanayounganishwa na maji yenye virutubisho pia na kuunganishwa na taa za mwanga kwa ajili ya ukuaji wa mimea itakayopandwa.

Mkulima wa mbogamboga akiwa anamwagilia maji yenye virutubisho katika miche ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe.

Mtaalamu wa mimea akiwa anakagua miche ya mimea iliyopandwa pasipo kutumia udongo katika shamba kitulo. Ikiwa mimea hiyo inapata virutubisho muhimu kupitia maji yanayomwagiliwa yenye virutubisho hivyo.

Miche ya mboga aina ya sukuma wiki, ikiwa imepandwa pasipo udongo. Katika mabomba meupe yanayopitisha maji, yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji ya mimea hiyo.

Mche wa mmea uliopandwa katika kikopo cheupe kilichokatwa chini, ili kupitisha mizizi na kisha kuwekwa katika bomba kubwa linalopitisha maji yenye virutubisho, ili kurutubisha mmea huo.

Miche ya mboga ya chainizi iliyonawiri na kuwa na kijani mkoleo; ikiwa imepandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba makubwa meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho.

Miche ya mimea mbalimbali iliyopandwa pasipo kutumia udongo katika sanduku kubwa la kijivu lenye mabomba meupe, yanayopitisha maji yenye virutubisho, kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Miche ya mimea mbalimbali ikiwa imepandwa pasipo udongo katika mabomba meupe yenye viungio vya kijivu, yanayopitisha maji ya virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Miche ya mboga aina ya sukumawiki iliyopandwa pasipo udongo katika mabomba makubwa ya rangi ya kahawia yanayopitisha maji yenye virutubisho kwajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Kifaa cha kilimo kisichotumia udongo chenye matundu kilichoandaliwa na kuwekwa katikati ya rafu mbili, zenye taa nyingi za mwanga mkali kwa ajili ya ukuzaji wa mimea.

Miche ya mimea iliyopandwa katika kijaruba cha plastiki cheusi, kilichounganishwa katika mfumo wa maji, yenye virutubisho kwa ajili ukuaji bora wa mimea hiyo.

Miche ya mboga za figiri na chainizi, ikiwa imepandwa pasipo kutumia udongo, kwenye mabomba meupe marefu yanayopitisha maji yenye virutubisho, yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi, lenye miti mikubwa na nyasi.

Miche ya mimea ya mboga aina ya chainizi za kijani na kahawia, ikiwa imepandwa pasipo kutumia udongo, katika vijibomba vinavyopitisha maji yenye virutubisho.

Zao la vitunguu maji vyekundu vikiwa vimekusanywa vingine vikiwa vimeekwa katika magunia, tayari kwa ajili ya usafirishaji wa uzalishaji wa kiwandani.

Wafanyakazi wa kiwandani waliovalia sare za kijani na aproni nyeupe, wakiwa wanachagua maua ya rangi: nyeupe, nyekundu na njano; na kuyafunga katika makaratasi maalumu kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Wakulima wadogo wa zao la maharage wakiwa wanatumia vifaa vya mikono kama vile jembe, kupalilia vitalu vya zao hilo kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Kabichi za kijani zikiwa zimestawi kwa uzuri katika shamba kubwa, kwa ajli ya uzalishaji wa kiwandani, likiwa limezungukwa na makazi ya watu pamoja na mimea ya miti mingine.

Shamba kituo, linalootesha mazao mbalimbali, kama vile nyanya, maharage, na mimea mingine, katika matuta, kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Mkulima wa vitunguu maji, akiwa wanakusanya vitunguu hivyo kutoka kwenye shamba lililozungukwa na miti mikubwa ya kijani, kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Shamba kubwa la mazao ya mboga aina ya sukuma wiki, ikiwa inazalishwa kwa wingi kwaajili ya kilimo cha kiwandani.

Mashamba vitulo ya kilimo chafu yakiwa yameandaliwa kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali, ndani ya mahema hayo ambayo hutoa hali ya hewa muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Miche ya mimea ya kijani ikiwa imeoteshwa ndani ya vitalu nyumba, vilivyo tengenezwa kwa chuma kisha kuezekwa kwa plastiki nyeupe, ambazo huruhusu mwanga kupita kwaajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Wafanyakazi wakiwa ndani waliovalia makoti ya kijani yenye utepe wa bluu, na aproni za kijivu wakiwa wanakagua maua kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Miche ya uyoga mweupe iliyooteshwa ndani ya maabara ya kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwandani wa bidhaa zitokanazo na uyoga.

Wakulima wa mboga, wakiwa wanavuna miche ya mimea na kuiweka katika matenga mekundu ya plastiki, tayari kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Mkulima wa zao la mahindi, akiwa anakagua shamba la mahindi kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwandani.

Wachuma chai wakiwa wanaokota majani ya chai, na kuyaweka katika vikapu vilivyopo nyuma ya migongo yao. Kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Vitalu vya mboga mbalimbali kama vile chinese, sukuma wiki, vikiwa ndani ya kitalushamba kubwa, lililotengenezwa kwa machuma na mabomba makubwa kupitisha maji kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Zizi kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa, ikiwa na sehemu ya malisho kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha kiwandani na bidhaa zitokanazao na ng'ombe.

Zao la tunda la stroberi lililopandwa katika shamba kitalu kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani wa bidhaa zitokanazo na tunda hilo kama vile juisi.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku wa rangi ya kahawia katika banda lililotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani kwa bidhaa zitokanazo na kuku kama vile nyama na mayai.

Shamba kitulo lililofunikwa na turubai jeupe linalopitisha mwanga, likiwa limehifadhi matuta marefu ya mazao kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Shamba kubwa lililozungukwa na miti mirefu ya kijani likiwa limepandwa zao la tunda la nanasi, kwa ajili ya uzalishaji wa vindani wa bidhaa zitokanazo na tunda hilo.

Shamba kubwa la zao la migomba, likiwa limeandaliwa kwa ajili ya uzalishaji wa ndizi zilizokomaa kwa ajili ya kilimo cha kiwandani.

Wataalamu wa kilimo wakiwa wanakagua miche ya mimea iliyopandwa katika vitalu vya plastiki ndani ya shamba kitulo, kwa ajili ya uzalishaji wa kiwandani.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na mabaka meusi, katika banda kubwa lililotengenezwa kwa vyuma vizito kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani.

Mkulima mdogo akitumia mpira wa maji, kumwagilia shamba lenye vitalu vya mazao mbalimbali, katika shamba lake dogo.

Bomba la mfumo wa umwagiliaji maji katika shamba, likiwa katika kingo na kumwagilia shamba kwa kutumia mifereji iliyotengezwa kati ya matuta ya mazao ya mahindi.

Mfumo wa umwagiliaji maji shamba, unaotumia bomba moja kubwa jeusi, lililounganishwa na vijibomba vingine vidogo, vinavyofuata mistari ya upandaji wa miche.

Bomba kubwa la maji lililopita katika shamba la mazao ikiwa limeunganishwa na pampu za maji zinazomwagilia shamba hilo kwajili ya ukuaji mzuri wa mazao.

Bustani ya miche ya mimea na mboga iliyopandwa katika matuta ya udongo, ikiwa inamwagiliwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa mabomba, ili kurahisisha ukuaji wa mimea na miche hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji maji katika shamba, unao tumia bomba kubwa lililoko katika kingo la shamba hilo, lililo unganishwa na mabomba mengine yanayo fuata mistari ya matuta kwaajili ya umwagiliaji wa shamba hilo.

Shamba kubwa la zao la mahindi likiwa na mifereji inayopitisha maji, yanayotoka katika mfumo mwa umwagiliaji wa bomba kubwa lililopo katika kingo za shamba hilo.

Vijiti vya mmea wa muhogo vilivyopandikizwa ardhini, vikimwagiliwa maji kwa mfumo wa mabomba myeusi yaliyoambatanishwa katika mashimo ya vijiti hivyo, kwa ajili ya ukuzaji wa miche hiyo.

Miche ya mboga mbalimbali, ikiwa imepandwa katika bustani na kumwagiliziwa, kwa njia ya mfumo wa umwagiliaji wa mpira mweusi uliounganishwa katika bomba.

Ardhi ya eneo la tambalale yenye majabali na miinuko mikubwa, ikiwa imefunikwa na uoto wa asili na miti mikubwa iliyosambaa katika uwanda wote.

Mandhari ya milima na vilima katika uwanda wa savana yenye uoto wa asili wa nyasi zilizokauka pamoja na miti mikubwa iliyoachana kwa nafasi kubwa iliyosambaa katika eneo lote.

Mandhari ya mlima na vilima iliyofunikwa na uoto wa asili pamoja na shughuli za binadamu kama vile kilimo cha mazao.

Mto mkubwa wa maji na vijito vyake, ukiwa unakatiza katika eneo kubwa lenye mandhari tambarare na uwoto waasili wa mimea na vichaka.

Mandhari ya tambarare na milima yenye nyasi kavu za kahawia inayopatikana katika uwanda wa savana yenye wanyama pori warefu aina ya twiga.

Eneo kubwa na pana, lenye mandhari ya milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa kijani pamoja na tambarare, zilizokuwa wazi pasipokuwa na uoto wa asili.

Mandhari ya milima ya majabali meusi iliyofunikwa kwa theluji nyeupe, ikiwa na uoto asili wa mimea aina ya nyungu iliyosambaa katika eneo lote.

Mandhari ya mto mkubwa unaopatikana katika bonde linalotumika kwa shughuli za binadamu kama vile ujenzi, kilimo na makazi.

Mandhari ya vilima vidogo vilivyofunikwa kwa uoto wa asili, wenye miti na vichaka vya kijani, pamoja na mashamba ya kilimo kinachofanywa na binadamu.

Mandhari ya savana yenye milima pamoja na uoto wa asili wa mimea ya vichaka, miti mikubwa pamoja na nyasi ikiwa na barabara za udongo.

Kijito cha maji kinachopita katika mandhari ya tambarare, yenye vichaka ya nyasi ndogondogo pamoja na miti mikubwa iliyosambaa katika eneo lote.

Watalii wakizungu wakiwa wanatalii katika mandhari ya korongo refu lenye miamba ya udongo linalopitisha vijito vidogo vya maji.

Mandhari nzuri ya kijani yenye milima, misitu pamoja na ziwa la maji ikiwa ni sehemu ya chakula na mawindo ya ndege aina ya kongoro weupe.

Barabara kubwa ya udongo ikiwa inapita katika eneo ambalo ni mandhari ya savana yenye vichaka, nyasi pamoja na miti makubwa.

Mandhari ya mto mkubwa uliozungukwa na kingo zenye uoto wa asili wa mito mikubwa na vichaka, huku kingo hizo mbili zikiunganishwa kwa daraja refu lililo tengenezwa kwa chuma.

Mandhari ya juu ya eneo la milima lililofunikwa kwa uoto wa asili wa miti ya milimani inayoota katika maeneo ya baridi.

Mandhari ya tambarare yenye ziwa kubwa la maji, na uoto wa asili, pamoja na miti mirefu na miamba ya mawe.

Mandhari ya milima na vilima vyenye uoto wa asili huku vingine vikiwa ni eneo la uzalishaji wa kilimo, lenye mashamba yenye mazao mbalimbali.

Mandhari ya savanna, yenye uoto wa asili wa nyasi fupi pamoja na miti mikubwa, likiwa limepakana na eneo la mji wa kisasa.

Eneo la tambalare na miiniko likiwa na madhari za jangwa katika eneo la tambalare, lisilokuwa na uoto katika eneo la milima kukiwa na uoto wa asili wa mimea mikubwa.

Bararbara ya udongo pana, iliyopita katika eneo lenye mandhari ya tambarare iliyo na uoto wa asili wa nyasi, vichaka pamoja na miti mikubwa.

Majabali makubwa yenye rangi ya mchanga pamoja na kijivu yaliyopandiana, yakiwa katika mandhari ya tambarare yenye uoto wa nyasi fupi.

Mandhari ya eneo la tambarare lenye makazi ya watu pamoja na uoto wa asili, vichaka ,nyasi pamoja na miti mikubwa.

Wanyama aina ya mbuzi wakiwa wamefungiwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao, wakila chakula kilichowekwa katika sehemu ya chakula pamoja na maji yaliyowekwa katika mageleni yaliyokatwa.

Ndege aina ya kuku na kanga wakiwa wanalishwa chakula cha matikiti kwaajili ya uzalishaji wa nyama na mayai.

Ufugaji wa ndege aina ya majogoo ya kuku yenye rangi nyeupe na kahawia katika eneo la wazi lenye nyasi, wakiwa wanachakura ili kupata chakula kama vile wadudu.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku weupe katika rafu ndefu, zilizotengenezwa kwa chuma na alumni, zenye wavu na sehemu ya kuwekea chakula na maji iliyopita kwa nje kwa ajili ya ulishaji wa kuku.

Shamba kitulo lenye turubai jeupe linalopitisha mwanga, likiwa limetumika kuandaa kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mimea mbalimbali.

Vifungashio vya mbegu vya makaratasi pamoja na vikopo vya plastiki vikiwa vimehifadhi mbegu mbalimbali kama vile mituki, biashara, nyota na tosha kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Miche ya mmea wa mvumo iliyotokana na kilimo cha mbegu katika vijaluba vidogo vya plastiki na kisha kuwekwa katika eneo la wavu linalopitisha maji.

Miche midogo ya mimea iliyochipua kutokana na kilimo cha mbegu kilichofanyika moja kwa moja ardhini na kisha kumwagiliwa maji kwa mfumo wa umwagiliaji wa mabomba meusi yaliyotobolewa vitundu vidogo.

Miche ya mimea ikiwa imechipua kutoka ardhini, kutokana na kilimo cha mbegu kilichomwagiliwa kwa mfumo wa maji wa mabomba meusi yaliyopitishwa kwenye matuta ya miche hiyo.

Kifungashio cha mbegu za kilimo za mmea wa mchicha wa terere, kikiwa na rangi ya njano na utepe wa kijani yenye uzito wa gramu kumi.

Miche ya mimea iliyotokana na kilimo cha mbegu katika vijaruba vidogo vya plastiki vyeusi, vilivyohifadhiwa katika shamba kitalu kubwa lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kwa plastiki jeupe linalopitisha mwanga.

Vifungashio vidogo vilivyotengenezwa kwa plastiki zikiwa na picha mbalimbali za mauwa zikitumika kuhifadhi mbegu za mauwa hayo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mbegu zinazotumika katika kilimo cha mbegu cha mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika magunia ya salfeti nje ya duka linalouza mbegu.

Kilimo cha mbegu cha mimea mbalimbali kikiwa kimefanyika katika vitalu vidogo mbalimbali, kwa ajili ya kuandaa miche ya mimea kwa ajili ya uoteshaji wa mazao.

Miche ya mimea iliyopandwa katika vitalu mraba kwaajili ya kilimo cha mbegu, ikiwa imehifadhiwa ndani ya shamba kitulo lililofunikwa kwa turubai jeupe.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya kijani na dhahabu, chenye maandishi na picha ya maharage, kikiwa kimehifadhi mbegu za maharage kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya mbegu za kilimo kwa ajili ya kilimo cha mbegu, vyenye picha mbalimbali za mboga kama vile: karoti, matango, nyanya, viazi, vitunguu, mchicha na bamia.

Mbegu za mazao mbalimbali, kama vile: mahindi, maharage, kunde, karanga, mtama, uwele na mchele, zikiwa zimehifadhiwa katika bakuli za rangi mbalimbali kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vile; maharage, soya, maharage mekundu, kunde pamoja na Uwele yakiwa zimehifadhiwa katika magunia kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Shamba kitulo lililotengenezwa kwa vyuma, kisha kuezekwa turubai jeupe linalopitisha mwanga, likiwa limetumika katika kilimo cha mbegu na mimea mbalimbali katika vitalu vya plastiki.

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya dhahabu, na kijani kikiwa na utepe wa rangi ya shaba pembezoni, chenye picha ya saladi ya micharagio kikiwa kimehifadhi mbegu za mmea huo kwa ajili ya kilimo.

Miche ya zao la mahindi iliyochepua katika mistari ya shamba kubwa iliyotokana na upandaji wa mbegu, ikiwa shamba hilo lipo katikati ya miti mikubwa na vichaka vidogo.

Miche ya mimea iliyochipua kutokana na kilimo cha mbegu katika vitalu mraba vya plastiki, vinavyotumika kukuza mimea mbalimbali.

Vifungashio vya mbegu kwa ajili ya kilimo cha mbegu, zenye rangi ya kahawia. Picha za mboga kama vile pilipiliani, hoho, sukuma wiki na karoti.

Tangazo la kiliniki ya wanyama yenye picha ya mbwa, paka na sungura pamoja na kopa lenye maandishi yasomekayo "Waangalifu wa kitaalamu kwa wanyama wafugwao" pia lenye maandishi na maelekezo ya huduma zitolewazo.

Madaktari wa wanyama wakiwa wanamtibu mnyama aina ya paka ndani ya kliniki ya wanyama yenye rafu za ukutani nyeupe pamoja na vifaa tiba mbalimbali.

Mfugaji wa mbwa akiwa anawatazama mbwa wa rangi nyeusi na kahawia waliofugwa ndani ya mabanda yaliyotengenezwa kwa matofali na milango ya bati.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia na mabaka meusi wa kufugwa, akiwa amepumzika ndani ya banda lake la kisasa, lililotengenezwa kwa mbao za kahawia.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia akiwa anakunywa maji katika chombo chenye maji. Pembeni kukiwa na chombo chenye chakula pembezoni mwa banda lake la kupumzikia, likiwa limo katika nyumba ya makazi ya watu.

Wanyamapori aina ya twiga wenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka ya kahawia, wakiwa katika mazingira asili yenye miti mirefu pamoja na majani ya kijani.

Ndege pori aina ya tai, mwenye rangi nyeupe eneo la kidari na kichwa pia rangi ya kijivu katika mbawa zake, akiwa ametuwa katika nyaya za umeme.

Mnyama mrefu wa porini aina ya twiga mwenye shingo ndefu na rangi ya kahawia, akiwa katika mazingira yake halisi ya msituni yenye uoto wa asili wa miti mikubwa vichaka na nyasi fupi.

Ndege pori aina ya karantamba mwenye miguu mirefu na mwili mkubwa wa rangi nyeupe na nyeusi, mwenye kichwa chenye macho makubwa yaliyozungukwa na rangi ya machungwa.